Bwawa hili la maji linaashiria kuwa kuna ushindanaji wa kuogelea unaoendelea. Ndani yake kuna mama aliyevaa kofia ya rangi nyeupe ilio na maandishi madogo.

Kibao hichi cheupe kina maandishi yaliyoandikwa kwa rangi ya kijani yanayosema kukitokea moto inafaa watu wajumuike hapo. Chini yake ni manyasi yaliyotapakaa. Nyuma kuna tanki kubwa la kuhifadhia maji.

Shule hii ni shule ya msingi ya Jomvu, ikiwa ni ofisi kuu ya kujisajili, ina maandishi yaliyoandikwa elimu ni maendeleo. Iko na madirisha mawili, likiwemo moja lililofunguliwa, linaonyesha kuwa kuna pazia ndani ya rangi nyeupe.

Mwanamke huyu anaye tabasamu aliyeinua vidole vyake viwili amevaa koti lenye rangi nyeupe na nyeusi anaitwa Asia Sururu anajifundisha jinsi ya kuendesha dau kwenye mto Oise.

Hapa ni uwanjani kuna watu tofauti wanaokimbia ili kupasha misuli moto wakiwa wanawake wawili wengine wanaume, wamevaa mashati yaliyo na rangi nyekundu na suruali nyeusi.

Dau hili liko ufuoni mwa bahari. Ndani yake kuna mwanamke aliye na ulemavu maalum akiwa amevaa shati jekundu pamoja na la mkono mirefu leusi lililoandikwa Kenya.

Shule ya kibinafsi ya coast . Jengo hili limepakwa rangi mbili tofauti, jeupe na samawati. Madirisha yamejengwa kutumia vyuma pamoja na lango kuu la kuingilia na kutokea. Nje kuna mimea tofauti kama vile miti mirefu yenye rangi ya kijani.

Lango kuu la kutokea na kuingilia shule ya sekondari sacred Hearts. Kando yake kuna watu watatu wapita njia. Ndani kuna miti mirefu iliyo na rangi.

Mabasi haya marefu yanadaiwa kubeba wanafunziyanachapa inaonyesha kuwa ni ya shule ya msingi ya Nyali yako karibu na jengo lililo na rangi nyeupe pamoja na kijani.

Chuo cha kiufundi kikuu cha Mombasa kilichoko Kenya kinachotoa taaluma kuhusu udaktari kina jengo lililo na rangi nyeupe na mistari miekundu. Chini yake ni gari dogo.

Sehemu ya kupiga zoezi na kupasha misuli moto. Mwanamke aliyeketi chini amevaa shati jekundu, suruali nyeusi na bandi za mkono yote miwili.

Hili ni geti kuu la chuo cha kiufundi Kenya Coast liko na rangi tofauti ikiwemo nyeupe, kijani kibichi. Kuna watu waliosimama inje.